Kundi la watu waliokaa kuzunguka meza wakiwa katika kikao au warsha; inayoonekana kuhusiana na teknolojia au mafunzo ya kidijitali labda katika muktadha au mpango wa Hugo Digital Skills for Africa kama inavyoashiriwa na masanduku yaliyo nyuma.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo, huku vidole vikiwa juu ya kibodi, ikiashiria kua mtu huyo anaandika au kufanya kazi kwenye kompyuta. Skirini ya kompyuta ndogo inaonekana kua na maudhui meupe, labda hati, ukurasa wa wavuti, au programu.

Mtoto wa kike anaonekana kuwa na umri mdogo akitumia kompyuta ndogo nyumbani. Mtoto huyu wa kike ana tabasamu zuri akiangalia mbele kuelekea kwenye kamera au kile anachokifanya kwenye kompyuta. Amevalia shati ya rangi ya pinki na amevaa vipokea sauti vya maskio vieusi.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akishiriki katika somo la mtandaoni au mkutano wa video. Kitu kuu katika picha ni skrini kubwa ya kompyuta inayoelekea mbele ikionyesha mwanamke akizungumza au kufundisha.

Mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo mbele ya skrini kubwa ya televisheni au projector . Skrini hio inaonyesha uwasilishaji au hati inayoonekana kuwa na nembo ya One Free University na picha la jengo la chuo kikuu.

Kuna meza kubwa ya mbao iliyozungukwa na watu wasaba ambao wamekaa na kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato na kompyuta za mkononi. Wengine wanaonekana wakiandika au kushika vifaa.

Mwanamke kijana mwenye nywele za rangi ya zambarau akiwa amekaa chini kwenye sakafu yenye zulia na kujishughulisha na kompyuta ndogo na daftari amevaa fulana kubwa ya rangi ya pinki. Ameweka hedifoni za rangi ya bluu nyepesi na kijani bluu masikioni mwake.

Wanafunzi wawili, kijana na msichana, wakiwa wameketi kwenye meza na kutumia kompyuta zao ndogo. Kijana aliye mbele amevaa miwani na ana shati la denim na ana tabasamu usoni mwake, huku akichapa kwenye kompyuta yake. Msichana aliye nyuma yake ana nywele za dhahabu.

Dhana ya kujifunza kwa kutumia teknolojia na vitabu. Katikati ya picha kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na skrini yake inaonyesha neno learning , kwa herufi kubwa zinazong'aa za bluu. Karibu na neno hilo kuna ikoni mbalimbali za kidijitali, zinazohusiana na elimu na teknolojia.

Wanawake watatu wanaonekana kuwa wachanga wakiwa wamekaa kwenye meza yenye umbo la kipekee wakifanya kazi kwa kompyuta zao. Wamekaa kwenye viti venye mgongo ya rangi ya kijani njano na viti vya rangi ya chungwa. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa fulana ya blue na ana miwani.

Mwanamume mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu akiwa ameketi kwenye dawati jeusi la kazi amevalia shati jeupe na anaonekana akirekebisha kola yake. Dawati lake limejaa vitu mbalimbali vya ofisini ikiwemo kompyuta iliyo na skrini kubwa chombo cha kuchapisha.

Mchoro inayonyesha mtoto ameketi mbele ya kompyuta kubwa ya mezani akiashirika katika darasa la mtandaoni. Mtoto huyu amekaa kwa nyuma akiwa amevaa shati la rangi ya chungwa na anaonekana ameshikilia kalamu akionyesha kuwa anaandika au anafuatilia somo.

Mwanamke kijana akifanya kazi pale kutumia kompyuta yake ndogo akiwa amekaa kwenye kiti cha starehe labda nyumbani au katika nafasi ya kupumzika , mwanamke huyo anaonekana kuwa na umri wa miaka ishirini hadi thelathini mwenye nywele ndefu na rangi za kahawia nyepesi.

Mikono ya mtu ikifanya kazi, kwenye kompyuta ya pajani, iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Mikono imewekwa kwenye kibodi ikionyesha kuwa mtu huyo anachapa. Karibu na kompyuta ya pajani upande wa kushoto, kuna kikombe cha kahawa kinachoweza kutupwa au karibu nacho kuna simu ya mkononi.

Taswira ya kidigitali inayowakilisha dhana ya elimu mtandaoni na teknolojia. Katika sehemu ya chini kushoto, kuna mkono wa mtu, inaonekana wa mwanaume, ukionyesha kidole gumba ambacho kinaonekana kuguza au kuendesha mfumo wa kidigitali.

Mpangilio wa kujifunza mtandaoni. Kompyuta mpakata iko katikati, ikiwa na dirisha wazi linaonyesha mkutano wa video au somo la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato, kuna dirisha ndogo, lenye video inaonyesha mwanamke akitoa somo, na madirisha mengine yanaonekana kuwa na maudhui ya kozi la zile maandishi ya picha.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kushiriki katika mkutano wa video. Amevalia shati la rangi ya bluu na anaonekana akishikilia karatasi au hati fulani mkononi mwake. Uso wake unaelekea upande wa kushoto kidogo, akiangalia kuwa umakini skrini ya kompyuta.

Mtu labda kijana amevaa kifaa cha uhalisia pepe machoni pake. Kichwa chake kinaimashwa kidogo juu na anaonekana akitazama kitu kwa makini ndani kifaa hicho. Kutoka kwenye kifaa cha VR, na kuelekea upande wa kulia wa picha. Kuna makadirio ya kidijitali yanayong'aa.

Mikono ya mtu ikifanya kazi. Mkono mmoja unashikilia kalamu ya rangi ya bluu na kuandika kwenye daftari lililo wazi. Mkono mwingine unaonekana ukiandika kwenye kompyuta ndogo ambayo inaonekana kwa sehemu upande wa kulia.

Mtu ambaye anaonekana kuwa ameketi mezani akishiriki katika makutano ya video kupitia kompyuta ndogo. Mtu huyu anaonekana kutoka upande wa nyuma wa kichwa chake na amevaa vipokea sauti maskioni. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo kuna picha za washiriki wengi wa mkutano.

Mchoro wa kijidigitali unaoelezea dhana ya E-learning yaani masomo ya mtandaoni. Juu ya picha Kuna kichwa cha habari E-learning kikiwa na maandishi na herufi chini yake,,yanayoeleza umuhimu na manufaa ya elimu ya mtandaoni.

Mwanamke amevaa kifaa cha uhalisia pepe cha rangi nyeupe akitumia mikono yake kushika kwenye uso wake. Anaonekana kuwa katika uzoefu wa uhalisi pepe. Amevalia shati la buluu na juu ya fulana yenye mistari. Ana shanga na vikuku kadhaa kwenye mikono yake.

Mchoro unao wakilisha dhana ya online education au elimu mtandaoni, katikati kuna kompyuta ya bagani iliyo wazi na skrini yake inaonyesha madhui ya kujifunzia . Upande wa kushoto wa skrini una ikoni ya video na ipao ya maendeleo ikionyesha uwezakano wa video za mafunzo.

Mwanamke anafanya kazi kutoka nyumbani akiwa ameketi kwenye dawati na kutumia kompyuta mbili. Mbele yake kuna kumpyuta ndogo iliyo wazi na juu yake kuna skrini kubwa ya nje inayoonyesha simu ya video ya zoom au jukwaa lingine la mikutano ya mtandaoni.

Mchoro inayoeleza dhana ya Online Learning au masomo ya mtandaoni inatumia picha zenye kuwakilisha vifaa na dhana za kujifunza kidijitali. Katikati ya picha, kuna kompyuta ndogo iliyofunguka kwenye skrini yake kuna vitabu vikionyesha upangaji wa maarifa ya kupitia teknolojia.

Darasa la kompyuta ambapo watu wazima wanafunzwa au wanashiriki katika somo. Kuna kundi la watu wazima wameketi kwenye meza zenye kompyuta, wengi wao wameinua mikono yao juu, kuashiria wanajibu swali au wanahitaji msaada.

Msichana mdogo akifanya kazi yake ya shule au kujifunza, msichana huyo anaonekana ameketi kwenye meza akiwa anainamisha kichwa kidogo na kuangalia chini kwenye kitabu au daftari lake, mkono wake mmoja umeshikilia kalamu ya rangi ya kijani buluu na anaonekana akiandika au kuchora.

Mikono ya mtu ikifanya kazi kwenye kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftarai. Mkono wa kulia wa mtu huyo unashika kalamu ya bluu na inaonekana anaandika kwenye lenye spirali ambalo limewekwa karibu na kompyuta.

Mtu akitumia kompyuta na juu yake kuna taswira ya kidijitali inayowakilisha dhana ya e-learning au masomo ya kielektroniki. Mkono wake wa kulia umeshika kipanya na mkono wake wa kushoto uko kwenye keyboadi .

Watu watatu wakifurahia kuogelea katika bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu. Maji haya yanaonekana kuwa ni masafi na yanavutia. Kuna mtu mmoja anaonekana kuwa mwanamke, amevaa nguo nyeusi za kuogelea ambaye ako upande wa kushoto.

Kundi la watu takribani kumi na tano wengi wao vijana wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa la usafiri. Kundi hili linaonekana kuwa timu au klabu na baadhi yao wameshika vikombe au tuzo, wakionyesha ishara za ushindi na furaha.

Chumba cha kulala chenye rangi ya angavu na mapambo ya kipekee. Ukuta wa nyuma umepakwa rangi ya kijani kibichi kinachong'aa na sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu au kahawia iliyokolea. Kitanda kikuu kina kitandani kilichotengenezwa kwa chuma chenye muundo wa jua au vipande vya rangi katikati.

Kundi la wanawake sita waliovaa sare nyekundu na nyeusi. Wengi wao wakiwa wameshika kitu mkononi. Wanaonekana wakiwa katika uwanja wenye nyasi, labda uwanja wa michezo, na wanatoa tabasamu na ishara za furaha, kuashiria kua wao ni wanachama wa timu ya vituo vya kikundi fulani.

Mlango mkuu wa jengo au biashara ndogo, labda hoteli, nyumba ya kulala ya wageni au ofisi. Jengo linaonekana kuwa la ghorofa moja au mbili na paa la bati la rangi ya buluu na kijani kibichi. Kuna ngazi chache zinazopanda kuelekea mlango na ngazi hizo zinaonekana kuwa ya mbao au simiti.

Ukumbi mkubwa wa mikutano wa tamasha au sinema ukiwa na viti vingi. Viti vyote vimepakwa rangi nyekundu angavu na vimepangwa kwa safu vikipanda juu kuelekea nyuma ya ukumbi vikitoa muonekano wazi wa jukwaa kutoka kila kiti.

Ukumbi mkubwa wa ndani unaonekana kuwa, shule au chuo ambapo kundi kubwa la wanafunzi wameketi chini, kwenye sakafu. Wanafunzi wamevaa sare, zinazofanana na wamekaa katika umbo la nusu mduara wakiangalia kuelekea mbele.

Lango la kuingilia kwenye hosteli. Lango lenyewe ni jeusi kubwa na limetengenezwa kwa chuma. Juu ya lango hilo kuna maandishi makubwa meupe yanayosomeka New Executive Ladies Hostels . Maandishi haya yanaonyesha wazi kuwa mahali hapa ni hosteli maalum kwa wanawake.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa chuma cheusi .kila kitanda kina godoro jeupe na shuka zilizokunjwa vizuri, huku taulo nyeupe zikiwa zimepangwa juu ya kitanda, chini ya kitanda. Chumba kina madirisha makubwa yanayoangalia nje.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi kinachoonekana kuwa chumba cha hosteli au bweni. Katikati, kuna kitanda cha ghorofa cha mbao chenye magodoro mawili ya rangi ya zambarau. Ngazi za mbao imewekwa kando ya kitanda ya ghorofa kwa ajili ya kufika kitanda cha juu.

Chumba kinachoonekana kuwa cha hosteli au chumba cha wanafunzi kikiwa na samani ya kimsingi. Katika picha kuna kitanda cha ghorofa chenye fremu nyeusi ya chuma kinachojipambanua pande wa kulia.

Mwanariadha wa kiume ambaye anaonekana kuwa kijana akifanya zoezi la riadha ndani ya uwanja wa ndani. Yuko kwenye picha, akiwa amevaa fulana ya njano isiyo na mikono na kaptura nyeusi. Anaonekana akiruka juu na ikoni ndogo vya rangi ya chungwa vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye njia za kukimbilia.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au jumba la sinema lenye viti vingi na watazamaji. Kuna safu nyingi za viti zenye rangi nyekundu, vilivyopangwa kwa mpangilio wa mviringo vikishuka chini kuelekea mbele. Viti vinaonekana kuwa vizuri na vya kisasa.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa mbili kilichotengenezwa kwa mbao . Kitanda cha chini kina godoro lililofunikwa na shuka lenye maua ya rangi mbali mbali na kuna mto moja wa zambarau na wengine wenye miraba .

Darasa la shule ambapo mwalimu anaonekana akizungumza na wanafunzi. Katikati ya picha kuna mwanamume ambaye anaonekana kuwa mwalimu amevaa shati la rangi ya pinky na suruali la rangi sawa akiwa ameinama kidogo akizungumza na wanafunzi wawili walioketi kwenye madawati.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa utaratibu. Kila meza ina sehemu ya juu nyeupe na inaambatana na kiti cha rangi ya buluu iliyokolea. Meza na viti vina fremu za chuma. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea au kahawia.

Jengo kubwa la ghorofa mbili. Linaonekana kuwa shule au kituo cha kulelea watoto, likiwa na uwanja wa michezo kwa watoto mbele yake. Jengo hili limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu au kahawia na lina paa la rangi ya kahawia au matofali.

Chumba cha darasa au ukumbi wa miadhara uliopangwa kwa ajili ya wanafunzi au washiriki. Kuna safu nyingi ya viti na meza ambazo zimeunganishwa zenye viti vya buluu na meza ndogo za kahawia zikipangwa kwa mpangilio maalum.

Mashindano ya kuogelea ambapo waogeleaji kadhaa wako tayari kuruka ndani ya bwawa la kuogelea. Waogeleaji wanne wanaonekana mbele wakiwa wamepiga magoti kwenye majukwaa yao ya kuanzia wakiwa wamevalia suti ya kuogelea na kofia za kuogelea.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa kinachoashiria labda chumba cha hosteli, bweni la wanafunzi au chumba cha kulala cha watoto. Vitanda hivyo viwili vya ghorofa vimejengwa kwa fremu za chuma na vimepakwa rangi ya kijivu au fedha.

Kuna wachezaji wawili; mwanaume na mwanamke wote wakiwa wamevalia fulana za rangi ya njano. Mwanaume kushoto, ameinuka juu akijaribu kurudisha mpira na mwanamke kulia ameinama tayari kwa kurudisha shambulizi.

Kundi la watu wanaonekana kuwa ni vijana au wanariadha wakikimbia kwenye uwanja wa nyasi ,inaonekana kama mashindano ya riadha au mazoezi ya kukimbia .Watu hawa wamevaa nguo za michezo na baadhi yao wanaonekana kuwa na nambari.

Chumba cha kulala au cha kukaa kinachoonekana kuwa sehemu ya makazi ya wanafunzi au studio ndogo. Labda moja ya vyumba ya kwetu hostel jijini Nairobi. Upande wa kushoto kuna friji ndogo yenye mlango wa fedha.

Chumba chenye watoto wengi. Wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule wakijifunza au kufanya shughuli za kielimu. Inaonekana kama maktaba ya shule au kituo cha kujifunzia kutokana na uwepo wa rafu lililojaa vitabu nyuma ya watoto.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya njano likiwa limeandikwa "Kamachiara Girls Secondary School' na herufi kubwa na nyeusi kando yake. Ndani ya basi kuna wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare; wakikaa kwenye viti vyao. Upande wa kulia wa basi, kuna watu watatu waliovalia suti; wawili wao wakiwa wanaume na mwanamke mmoja.

Darasa labda kituo cha kujifunzia kompyuta. Kuna wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa vijana, wamekaa kwenye madawati yao binafsi yenye kompyuta. Wengi wao wamevaa mashati mekundu. Mbele ya darasa mwanamke mzima amesimama na anaonekana kuwa akiwafundisha au kuwasilisha jambo kwa wanafunzi.

Chumba kikubwa kinachoonekana kuwa bweni au makazi ya pamoja, kikiwa na safu ndefu na vitanda viwili. Vitanda hivi, vimepangwa kwa mistari miwili, vikiunda njia katikati. Kila kitanda kina godoro na mablanketi baadhi yakiwa na mifumo ya miraba.

Jumba kubwa la ndani linalofanana na holi au mchezo au ukumbi wa matukio. Kuta na dari zina rangi ya bluu na nyeupe zikiwa na muundo wa kisasa na taa nyingi zilizowekwa kwenye dari. Sakafu inaonekana kuwa imetengenezwa kwa nyenzo ngumu labda sakafu ya mbao au vigae vya kisasa.

Chumba cha kulala, kinachopangwa vizuri na cha kisasa. Katikati kuna kitanda kikubwa, kilichotandikwa shuka nyeupe, na blanketi nyekundu. Kuna mito miwili myekundu na mito miwili myeupe. Kila upande wa kitanda, kuna meza ndogo la pembeni.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au sinema. Ina safu nyingi za viti vilivyopangwa, kwa mtindo wa ampi theatre , huku viti vya mbele vikiwa karibu na skrini kubwa au jukwa ambalo halionekani vizuri.

Kundi la wasichana wadogo, ambao wanaonekana kuwa wanafunzi au wanachama wa kikundi fulani cha sare, labda, St. John's Ambulance au kikosi kingine kinachofanana, nchini Kenya. Wamejipanga kwa safu wakiwa wamesimama wima, kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Wasichana wote wamevalia sare zinazofanana. Mashati meupe yenye kola na mikono mirefu.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama au mlezi akimsaidia mtoto mdogo kucheza na mchezo wa kujenga. Mtoto ana nywele fupi za kahawia na anaonekana kuwa ana ulemavu flani. Amevaa shati la rangi ya kahawia machungwa lenye madoa.

Watu wawili mwanamke na mwanaume mwenye ulemavu fulani wakiangaliana kwa furaha na kicheko labda wakifanya shughuli ya kujifunza au burudani ya nyumbani. Mwanamume mwenye ulemavu amevaa shati la kijivu na saa ya bluu mkononi. Anaonekana akicheka kwa furaha akiangalia mwanamke na kumpa mikono.

Mwalimu au msaidizi akifundisha mtoto mdogo labda katika mazingira ya shule ya chekechea au kituo cha masomo ya mapema. Mwalimu huyu amevalia shati la kijani isiyokolea na jeans ya buluu. Ana nywele ndefu zilizofungwa nyuma. Anaonekana akimshikia kitu kama kijiti.

Kundi la vijana, wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwenye viti au majukwaa yaliyoundwa kama ngazi, labda katika ukumbi wa maigizo, sinema au nafasi ya kazi ya pamoja. Wengi wao wanaonekana wakiwa makini na kusikiliza, huku baadhi wakishika simu za mkononi na kompyuta ndogo.

Kundi la wanafunzi wanne wakiwa wamekaa kwenye meza katika maktaba au chumba cha kusomea. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu zikionyesha mazingira ya kujifunza. Mwanamke mmoja amevaa hijabu ya kahawia na nguo ya rangi ya chungwa ameketi upande wa kushoto wa meza.

Darasa la shule ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati ya mbao. Mbele kabisa ya picha kuna mvulana labda mwanafunzi ameketi kwenye dawati na anaonekana akitumia kifaa kinachofanana na typewriter au kifaa cha kujifunzia. Amevalia shati ya kijivu yenye miraba na miwani.

Mwalimu na mwanafunzi darasani wakishirikiana kwenye somo. Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu yuko upande wa kushoto mwa picha. Ana nywele nyeusi zilizo fumwa na amevaa shati lenye milia ya rangi tofauti. Anatabasamu na anaangalia kwa upole upande wa wanafunzi.

Darasa la shule ya msingi barani Afrika likiwa na wanafunzi na mwalimu. Kuna idadi kubwa ya wanafunzi wengi wao wakiwa wavulana wameketi kwenye madawati marefu ya mbao. Wamevalia sare za shule ya rangi ya bluu na kijivu zikiashiria shule ya umma au ya jamii.

Wanawake wawili, wakishirikiana mbele ya kompyuta, labda katika mazingira ya ofisi au shule. Mwanamke wa kulia ana nywele za rangi ya dhahabu na amevaa shati la rangi ya zambarau iliyokolea, anaonekana akieleza kitu kwenye skrini ya kompyuta kwa kidole chake.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesimama karibu na printer ya 3D na bidhaa mbalimbali zilizochapishwa. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na umri wa makamo, amevaa shati la rangi ya pinki.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakishiriki katika shughuli za sanaa au ufundi. Mbele ya picha, kuna mtu mmoja ambaye sehemu yake ya nyuma ya kichwa na bega inaonekana wazi, akionyesha kama anashughulika na vifaa vidogo vya rangi mbali mbali vilivyowekwa kwenye trei.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wameketi kwenye kifaa cha kucheza, labda karoseli, katika uwanjwa wa michezo. Wanaonekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara huku mwanamke akiwa anatabasamu usoni na msichana naye kujibu ishara yake.

Kundi la watu wazima wakishiriki katika kikao cha mafunzo au mkutano wa kikazi. Mwanaume mwenye ndevu na tabasamu, amevaa shati la buluu, amesimama mbele ya ubao mweupe uliojaa maandishi na michoro, anatumia kijiti kuelekeza kwenye ubao huku akiongea na kundi.

Msichana mdogo na mwanamke mzima anayeonekana kuwa mwalimu, mlezi au mzazi, wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au ufundi. Msichana huyu ana nywele za kahawia zilizofungwa juu. Amevalia shati jeupe na anaonekana kuwa na ulemavu fulani kulingana na sura yake.

Wanafunzi wawili wanaonekana kuwa na ulemavu wa macho wakijifunza kwa kutumia mfumo wa nukta nudu darasani. Wanafunzi hawa moja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Wameketi kwenye dawati la mbao.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe wakishirikiana katika shughuli fulani ya kujifunza au kushauriana. Mwanamke mmoja mwenye asili ya Asia na nywele nyeusi fupi na amevaa koti jeupe la daktari na mtaalamu anaonekana akizungumza huku akishikilia kalamu ya njano na karatasi.

Watoto wanne wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu wakiwa wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu. Wote wamevaa fulana nyeupe ambazo zimechafuliwa na rangi mbalimbali kuashiria kwamba wamekua wakicheza na kupaka rangi.

Mwanamke akimsaidia mschana mdogo , keweka au kurekebisha kifaa cha kumsaidia kusikia sikioni mwake. Mschana huyo ana nywele za kahawia zilizofungwa juu kichwani na amevaa shati la kijani kibichi lenye riboni mbili ndogo. Ameketi kwenye meza, mbele yake kuna daftari wazi na penseli au kalamu. Akionyesha labda anafanya kazi za shule au anajifunza.

Mwanamke na mtoto wa kiume wakiangalia kompyuta ya pangani pamoja. Mwanamke anaeza kuwa mama au mlezi ameketi nyuma na anaangalia screeni kwa makini. Ameweka kitambaa cha kichwa chenye rangi nyeusi na amevaa shati lenye maua mekundu na meupe.

Mwanamke mchanga mwenye ulemavu akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta mpakato na vitabu kwenye dawati ana nywele zilizosukwa kwa rasta ndefu za rangi ya kahawia, amevaa nguo ya rangi ya zambarau.

Wanawake wawili, mmoja mzee na mwingine kijana, wakicheza mchezo wa pick-up stick au mchezo unaofanana na huo. Mwanamke mzee ana nywele fupi za rangi ya dhahabu na amevaa shati la rangi ya kijani kibichi. Anaonekana kuwa na furaha na msisimuko akiwa ameshikilia kijiti kimoja cha rangi ya kijani na kutoa tabasamu kubwa.

Watoto wawili wadogo wakicheza kwenye sakafu iliyopambwa kwa rangi ya buluu na njano. Mbele tunaona mtoto mmoja aliyevalia fulana ya kijivu akicheza na kikapu cha kijani kibichi chenye vitu ndani.

Watu wawili, wanaume, wakishirikiana au kufanya kazi pamoja mbele ya kompyuta mpakato. Mtu aliye upande wa kulia, mwenye nywele za rangi ya dhahabu na sura ya kufurahia amevaa shati la rangi ya bluu.

Msichana mdogo anayeonekana kua na ulemavu flani akiwa na tabasamu kubwa na la kupendeza usoni mwake mikono yake miwili imepakwa rangi mbalimbali angavu kama vile kijani, buluu, nyekundu, zambarau, manjano hata pua yake imepakwa rangi kidogo.

Ndani ya chumba labda maktaba. Katikati ya picha kuna mwanamke pengine mwalimu au msaidizi wa maktaba akiwa ameketi chini na kusoma kitabu kikubwa kwa kundi la watoto wadogo. Watoto hao wameketi chini kwa makini na kuskiliza kwa shauku hadithi inayoelezwa.

Walimu wawili wamesimama mbele ya ubao wa kijani kibichi. Mwanamke aliye mbele mwenye nywele ndefu za kahawia, amevaa shati jeusi na anaonekana akiongea uku akitumia mikono yake kueleza jambo na ana tabasamu hafifu usoni mwake.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akifurahi kuchora. Anatabasamu pana usoni mwake na amevaa aproni ya njano juu ya shati la buluu. Mbele yake kuna rangi mbalimbali na turubai iliona mchoro.

Mwalimu akishirikiana na watoto katika shughuli ya darasa au ya kikundi, ikiwezekana ni michezo ya kufundisha au mazoezi. Mwalimu huyu ana nywele fupi, amevaa sweta ya kijani kibichi juu ya shati jeupe. Ana tabasamu pana na anaonekana mwenye furaha nyingi.

Mwalimu akishirikiana na kundi la wanafunzi wenye ulemavu au mahitaji maalum labda darasani au katika kituo cha mafunzo. Mwanamke mwalimu ambaye ana tabasamu usoni na amevaa shati la manjano amesimama katikati ya picha akiegemea kwenye meza.

Mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye miwani na amevalia shati la rangi ya waridi akimfundisha msichana mdogo ,wote wawili wamejikita kwenye kifaa kinachoonekana kama dhana nyingine ya kufundisha hisabati yenye vibao vidogo vilivyopangwa kwa utaratibu.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana na ana furaha ameketi kwenye kiti cha magurudumu, anaonekana akicheza na mchezo wa elimu wenye rangi nyingi ambayo una waya zilizopinda na shanga za rangi tofauti ambazo zinaweza kusongezwa.

Mwalimu mwanamke akimfundisha mtoto mdogo darasani. Mwalimu amevaa shati jekundu na sketi nyeupe na anaonekana akishikilia bango kubwa lenye herufi ya vokali Irabu vowels na picha za mikono zinaonyesha lugha ya alama kwa kila vokali.

Watu watatu, wakiwa wamekaa kwenye meza ya kijani kibichi, wakionekana kushiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza, labda katika mazingira ya shule au kituo cha watoto. Katikati ya picha, kuna msichana mdogo, mweusi, mwenye nywele zilizojitokeza, akivalia nguo ya pinki, anashikilia penseli na anaonekana akitabasamu na kutazama mvulana aliye upande wa kulia.

Barabara ndefu ya hospitali au shule ambapo mwanamke na kijana mmoja wako pamoja. Kwa mbele na katikati ya picha kuna kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu na kutazama mbele amevalia shati jeusi na suruali ya jinsi. Nyuma yake upande wa kulia kuna mwanamke aliyevaa shati ya kijivu na suruali nyeusi.

Mwanamke mzima labda mwalimu, mlezi au msaidizi wa kujifunza, akimsaidia msichana mdogo kusoma kitabu. Mwanamke huyu ana nywele ndefu ya dhahabu. Amevaa shati jeusi lenye muundo wa mistari nyeupe. Amejikita kikamilifu katika kumsaidia msichana.

Watu watatu wakiwa jikoni au kwenye eneo la kupikia wakiandaa chakula. Mwanaume aliye katikati, anaonekana akiwa amevaa aproni ya kijani kibichi na shati ya kijivu. Anamimina kitu ambacho kinaonekana kuwa labda ni mafuta kwenye kikombe kidogo cha kioo huenda kwenye bakuli kubwa ya manjano.

Mwanaume mweusi mwenye miwani na amevaa shati la polo, la rangi ya kijivu ameketi kwenye kiti cha magurudumu , ndani ya nyumba anashikilia kitabu kilichofunguka kwa mkono Mmoja na simu ya mkononi kwa mkono mwingine akionekana kuangalia simu yake.

Mikono miwili ya mtu mzima na ya mtoto ikicheza na mchezo wa kujifunza kwa mbao unaohusisha kupanga maumbo ya rangi. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukishikilia mkono wa mtoto ukimsaidia mtoto kuweka duara la rangi ya chungwa kwenye nguzo ya mbao.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia akiwa ameketi kwenye meza na anacheza na vitu vya kucheza vyenye rangi mbalimbali, anaonekana akijishughulisha kwa umakini na vitu hivyo akiwa ameinamisha kichwa na kutazama chini

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa na asili ya ulemavu akiwa ameketi mbele na kutazama simu yake ya mkononi, amevalia koti la rangi ya kahawia na anavipokea sauti vya masikioni visivyo na waya vyeusi vinavyowekwa masikioni mwake kuashiria labda anaskiza mziki au yuko kwenye simu. Ameshika simu ya mkononi.